Wnariadha wa kenya wako hapa pembeni kuchukua picha. Huku nyuma kuna watu wengi wa nchi tofauti tofauti wamekuja kwa kiwanja ili kusherehekea mchezo na kushangilia wachezaji wao wa kipekee ili washinde hii mchezo.

Kwa mlango kuna karatasi zimepangwa kwa mlango kumaanisha hakuna wanafunzi ambao wanaingia ama wanatokea kwa hii mlango. Hii inapea onyo kwa wanafunzi wa shule wasiingie kupitia kwa hii mlango ama wasitoke kupitia kwa hii mlango.

Mlemavu anakimbia kwa kiwanja kuu anafanya mazoezi ili kuweza kushindana na wengine walemavu hapo mbeleni. Yeye ni mwanadada jasiri sana kwa sababu anaweza kushindana ama kukimbia akitumia wheelchair yake.

Wakimbiaji wako na furaha kubwa tele mno. Hapa wameshinda mbio za kukimbia. Wamefurahia na kushangilia kwa kiwanja ushindi yao ya kupata ya kuwa washindi bora zaidi kwa mchezo.

Walemavu wengi wako kwa kiwanja wanacheza mpira wakishindana ili waone mchezaji bora kwa hawa walemavu. Walemavu hawa wanasherekea kwa kucheza kwao kwa sababu wamewekwa kama watu wengine.

Hiki ni kitabu ambacho wanafunzi wa shule wanatumia kujifunza Kiswahili. Hii ni matumizi ya hiki na hivi. Mtoto anasoma matumizi kwa hiki kitabu ili kutumia hiki ni kwa umoja na hivi ni kwa wingi.

Wachezaji hawa wamecheza mchezo yao na hapa wameshinda mchezo yao , yeye ni chelangat yeye ameshinda akiwa amekimbia na kuwa bora zaidi yeye amejifunika na bendera ya Kenya.

Dada huyu anapenda mchezo ya mbio yeye hufanya mazoezi kwa kiwanja kuu ili aende kushindana na walemavu wengine. Huyu dada anapenda hii mchezo sana kwa sababu anafurahia hii mchezo yeye hufanya mazoezi kila mara.

Darasani hapa kuna madawati mingi, meza na madawati na hakuna wanafunzi. Wanafunzi huwa wanasoma hapa ama wanafuzwa hapa na walimu wao. Wanajitahidi kwa masomo yao kwa shule ili kupita mtihani yao.

Mchezaji huyu Samson yuko kwenye kiwanja. Yeye anafanya mazoezi kwenye kiwanja ili aende kukimbia kwenye mchezo na aweze kushinda. Yeye hutia bidii sana kwa kufanya mazoezi kila mara.

Hapa ni darasa la geredi la kwanza la C ambaye yeye hufunza na mwalimu Agnes. Mwalimu Agnes ametukaribisha, ameandika kwa mlango yake karibuni, kumaanisha anakaribisha wanafunzi wake hapa kwa darasa ili wapate masomo bora zaidi.

Hawa ni walemavu ambao wanaishi katika jiji letu la Kenya. Wako kwa wheelchair na wako tayari kucheza. Hawa wamechukua picha ili iwe ya kumbukumbu kujao.

Hapa ni shule, shule ambayo watoto wanasoma na walimu wanafunza watoto hapa shuleni. Inaeza kuwa ni shule ya primary ama shule ya sekondari ama college . Iwapo wanafunzi wako ndani na walimu wanaendelea na masomo yao.

Darasani hapa kuna madawati mengi sana darasani na meza zao, na hakuna wanafunzi hapo kwa darasani. Hii darasani ziko tayari kwa wanafunzi ili waendeleze masomo zao.

Samuel akiwa na mwalimu wake wakikimbia akipewa mawaitha jinsi anavyokimbia hii mchezo. Yeye hupewa mawaitha mingi sana ili kufanya mazoezi ya muhimu ili akienda kwa mashindano apate kushinda.

Hapa tunaona kitabu ya hesabu hii kitabu ya hesabu tunaangalia mtoto amefanya hesabu yake vyema sana. Mwalimu amesahihisha hesabu yake na amepata karibu alama zote, yeye ni mwanafunzi mzuri sana.

Walemavu wanashindana kwa mchezo ya mpira. hawa walemavu wote kila mtu anatia bidii ili kushinda hii mchezo yao. walemavu pia wanapewa nafasi ya kucheza mpira wakishindana walemavu peke yao.

Darasani hapa hakuna wanafunzi . Ila kuna kazi mingi mwalimu ameziandika kwa ubao ili wanafunzi wakija darasani waanze kufanya kazi ama kuandika vitu ambazo mwalimu ameziacha kwa ubao.

Wakimbiaji wanashindana wakitumia baiskeli. Hawa wakimbiaji wawili wanatumia baisikeli nani wakenya. Wanashindana na watu wengine ambao si wakenya ndio wapate tuzo wakishinda shindi hii ya mbio.

Wachezaji wa mpira wanacheza kwa uwanja hawa wachezaji wawili ni walemavu ambaye wakona shida ya mkono wanatumia crutches hili kucheza mpira yao hawa walemavu wanafurahia kuwa wamepewa nafasi hili kucheza kama watu wengine.

Kwa darasani hapa kuna madawati. Hapa darasani ni chafu chini, dawati zao ni safi. Hakuna wanafuzi ambayo wanasoma kwa hii darasa. Hao watakuja darasani kufuzwa na mwalimu wao.

Hapa ni kwa M-Pesa. Lipa na M-Pesa. Mtu hutumia Lipa na M-Pesa ili kumsaidia mtu ambaye alikuwa anatuma pesa kwa njia ya urahisi.

Mchezaji huyu wa Kenya ni mlemavu. Yeye ako na shida ya mguu moja. Mchezaji huyu anajifunza kucheza ili aende kucheza na wenzao walemavu. Watashindana na walemavu wenzao.

Hapa ni darasani, darasani hapa kuna madawadi kuna viti na kuna meza, hapa darasani ni safi sana hakuna wanafunzi kwa darasani , wanafunzi wote wametoka njee , wanafunzi watarudi darasani hili waendele na masomo yao.

Mchezaji huyu anacheza akiwa kwa wheelchair ,yeye mchezaji bora wa kurusha kijiti. Yeye hurusha kwa njia ya kipekee, yeye amefanya mazoezi ili aende kucheza kwa kiwanja na kushindana na wengine.

Hapa darasani kuna dawati, kuna meza na kuna viti kwa juu ya meza kuna makaratasi. Makaratasi hizi ni za wanafunzi. Wanafunzi wametoka nje ya darasani watakuja ili kusoma kwa hili darasa.

Hapa tunaangalia mtungi kubwa ya maji. Kuna mstari ambayo inatuonyesha mahali kuna wazima moto . Hii inatuonyesha ukipata moto unaelekea wapi au kuna mzima moto wapi.

Wanariadha hawa wamekimbia sana hawa wanariadha wamejifunikwa kwa macho hili wakimbie wakishindana kuna mwenye anatangulia anaitwa Kimeli yeye amekua mshindi kwa mbio hii.

Hapa ni darasani, darasani hapa hakuna wanafunzi ama mtu yeyote, tunaona tu madawati na viti za wanafunzi ambayo hakuna mtu ama hakuna mwanafunzi yeyote ambaye ako darasani kwa saa hii.

Hapa tunaona mstari kuonyesha kuna shule ya msingi hapa ofisi ya shule. Tunaangalia kuna mstari ambazo zinatuonyesha ofisi ya shule.

Darasani hapa kuna madawati. Juu ya meza kuna vitabu, hakuna wanafuzi wa hii darasa. Wanafuzi wametoka nje ya darasa. Wanafuzi watarudi ndani ya darasa ili wapate kufuzwa ama kujisomea.

Hapa ni darasani, mwalimu ameziweka kwa ubao karatasi ya kiswahili. Hapa ni kusoma kiswahili...watoto hujifunza kwa kiswahili, swali ni ''herufi ndogo hutumika'' ameziandika herufi zote akitumia herufi ndogo.

Hapa tunaangalia mtu ambaye amengia ndani kwa maji yeye huogele kwa maji, yeye hufurahia hii kazi kwa sababu anajipata akomsafi zaidi, kwa sababu ya hii maji iko hapa hasa kuogelea.